Kampuni ya muuzaji bima ya My Kava , inajulisha kuwa ina bima ya waendeshaji magari madogo kwa shillingi 3500 kwa mwezi mmoja.

Hili ni duka la M-pesa, ambapo mnunuzi anaweza kutuma au kutoa pesa anazohitaji. Pia mchuuzi anauza bidhaa zingine kama soda.

Hili ni duka la uuzaji wa maziwa linalojulikana kama Kieni Dairy Products . Mnunuzi anaingia ili kuenda kununua bidhaa zinazouzwa humo ndani.

Hapa ni sokoni, mchuzi huyu katika kibanda hichi chake anauza shanga na vitu vingine tofauti vyia urembo.

Hii ni njia ya malipo ya kisasa inayojulikana kama lipa na Mpesa mnunuzi hutumia simu yake kwa kutumia bidhaa alizonunua.

Hapa ni sokoni, katika kibanda hiki mchuuzi anauza mtunda kama vile mandizi, machungwa na maembe, pia anauza vyakula vya kupikwa kama vile mahindi, viazi, karoti na vyakula vingine vingi.

Kampuni ya uuzaji wa bima ya KENYA ORIENT, imezindua njia mpya, ya jinsi unayoweza kupata bima, kwa kutumia simu yako ya rununu mahala ulipo.

Hii ni njia mpya ya malipo iliyo salama ambapo mnunuzi hutumia kadi kulipia bidhaa bila ya kubeba pesa rasmi anapoenda sokoni.

Hili ni lori ambalo hubeba magari kuelekea mahala pa kuuzia. Limebeba magari tofauti tofauti kuelekea dukani ili yauzwe.

Kampuni ya uuzaji bima ya AAR imezindua bima mpya ya matibabu ambapo unaweza kupokea dawa au matibabu mahala popote ulipo.

Kampuni ya uuzaji wa bima ya Anziano Insurance Agency wanajulisha kuhusu bima ya afya wanayopeana na jinsi ya kujisajili.

Hapa ni sokoni katika kibanda hiki, mchuuzi anauza viatu vya wanawake za rangi nyeusi na rangi hudhurungi.

Sokoni na katika kibanda hiki ,mchuuzi anauza viatu vyenye vigurundumu vya kutembea vya viwango tofauti tofauti na rangi ambayo ni tofauti kwa ile ingine.

Hapa ni kwenye duka la Mpesa ambapo mnunuzi anaweza kutoa au kutuma pesa kwa mtu mwingine. Mchuuzi pia anauza bidhaa vingine tofauti tofauti.

Hiki ni kituo cha uuzaji maziwa kinachojulikana kama Destiny Dairies . Watu wamekusanyika kununua maziwa kwa mashine baada ya wakulima kuleta maziwa yao.

Magari haya yapo maegeshoni ama yanayouuzwa ni magari ya makampuni tofauti na yenye rangi tofauti kwa yale mengine.

Kampuni ya bima ya rahisi, linauza bima, itakayosimamia mwendeshaji, na abilia wa pikipiki, kwa bei nafuu, ya miezi, ya elfu mbili mia tano, kwa miezi sita.

Hapa ni sokoni katika kibanda hiki matunda ndio yanauzwa. Matunda ni ikiwemo mandizi, machungwa, maembe na matunda mengine zaidi ndio yanayouzwa.

Magari haya manne yapo maegeshoni kana kwamba yanauzwa. Kuna gari la rangi ya samawati, lingine la rangi nyeusi na mawingu yaliyo ya rangi nyeupe.

Mhudumu huyu anafanya kazi katika eneo la kuuza maziwa sake kwa kutumia mashine .Anaweka maziwa kwa glasi ili kupatia anayenunua.

Hapa ni kwenye duka la mpesa ambayo ni huduma ya kulipa na kutoa pesa ukitumia simu ya rununu mchuuzi pia anauza bidhaa zingine hapo dukani.

Kampuni ya uuzaji bima Jubilee imezidua bima ya matibabu ya cover bora kwa bei nafuu kwa shilingi mia tano pekee yake kwa kila mwezi.

Hii ni njia ya kisasa, inayo tumiwa kutuma au kupokea pesa, njia hii hutumia simu ya rununu ambapo anaweza kumlipa au kupokea kwa watu tofauti.

Hapa ni sokoni, katika kibanda hiki muuzaji anauza matunda haina mbalimbali kama vile mandizi, machungwa, nyanya, maembe na matunda mengine tofauti tofauti.

Hapa ni katika ofisi za ubadilishaji wa pesa za Glory Forex Bureau , pesa hubadilishwa kutoka dolari, audi hadi pesa ya Kenya hapa Nchini Kenya.

Hapa ni sokoni, katika kibanda hiki, mchuuzi ana, uza, mayai, alioyapokea kutoka kwa wakulima, wanaofuga kuku katika eneo hili, mayai haya anayauza kwa wenyeji walio karibu naye.

Hapa ni kwenye duka la uuzaji wa magari. Magari yaliyoegeshwa hapa yana rangi tofauti, la rangi nyeupe, lengine la rangi nyekundu na lingine la rangi nyeusi.

Hii ni duka la M-PESA ambapo mnunuzi anaweza kuweka pesa kwa simu yake ama kutuma kwa mtu mwingine. Pia muuzaji anauza bidhaa zingine hapo dukani.

Hapa ni mahali ambapo maziwa safi huuzwa. Muuzaji anaweka maziwa ndani ya glasi ili kumpatia anayenunua.